Hili shule limejengwa sana na pesa mingi na inakaa vizuri. Wameeka maua zenye zimepangwa kwenye laini moja na pia nyasi imemea. Mvua inanyesha na kila kitu ina rangi nzuri.

Kuna tarakilishi nne kwenye hili meza. Zote zinatumika. Kwenye ukuta wametengeneza kile ambacho wanatumia kuandika. Pia kuna viti zenye ni nyeupe.

Kijana huyu amekuja kufanya zoezi majini kwa kutumia mashine hio. Ameweka miwani kwenye kichwa na amebeba mikono yake mbili na anatabasamu sana.

Mchezaji mmoja mwenye amefunika macho ameanguka sana, wote wamevaa vazi la kucheza. Mwenzake anamsaidia ili aweze kuamka.

Hapa ni mahali pa mchezo, yenye imetengenezwa kwenye jukwaa ya shule. Wameziweka hapo ili kusadia watoto kucheza na kufanya zoezi.

Hapa ni shuleni na darasa zimejengwa zenye zinatakikana. Nyuma yake kuna mti ambaye imemea na ishatoa maua. Wamechora wanyama tofauti tofauti kwenye ukuta.

Hapa ni shuleni, kuna nyasi yenye imemea na ni kusafi sana. Kumetengeneza mti wa bendera yenye ni nyeupe. Kuna kiti moja, na ndoo ya kuweka takataka ndani.

Hapa ni shuleni wametengeneza madarasa ambayo wanafunzi watakaa wanaposoma, pia hapo mbele wamemeesha maua na kupangwa kwenye foleni ili zikae vizuri.

Hapa ni shuleni na hili ni darasa. Kuna kiti na meza na kuna kwenye mtu anaweza weka simu yake ipate moto. Kwenye ukuta wameandika maandishi tofauti.

Hapa ni shuleni. Wameandika kile ambacho wanataka ifanyike hapa. Mtu asipofanya hivyo atapewa hukumu na arudi nyumbani. Wanalaswa kuwa, wanafaa kukuwa kimoja na wanafaa kusikiliza kile ambacho wanaambiwa na walimu wao.

Hapa ni darasani. Kuna dirisha ambayo wameeka vitambaa na kuna karatasi zenye zimeekwa mezani. Kuna pia viti ambayo wanafunzi hutumia kukaa wanapofunzwa.

Walemavu hawa wako sita uwanjani. Wanatumia vifaa ambavyo wamepewa hospitalini, ili kuwasaidia kupiga mpira na mguu mmoja.

Mchezaji huyu mvulana hana mguu mmoja, yeye ni mlemavu. Anatumia vifaa vyake vya kutembea ambazo zimepambwa nyekundu na nyeupe na chini ni nyeusi ili kujisaidia kucheza mpira.

Hapa ni shuleni, wanafunzi hawa hawamo hapa. Kuna viti mbili, moja imeanguka na ingine imesimama na kabati ambayo wanatumia kueka vifaa vyao vya kusoma kama vitabu.

Humu ni shuleni na wametengeneza vitu tofauti tofauti za kucheza ili wanafunzi wapate kupumzika wakati yenye hawana kazi. Hapo nyuma kuna nyumba ambayo imejengwa na hapa imetengwa kwa kutumia mabati.

Gavana wa kitambo Mike Sonko amevaa nguo nyeupe na ameweka vitu zenye zinafanana na nyororo mkononi na kofia. Amekuja kuwatembelea walemavu hawa kwenye wanafanya zoezi.

Hapa ni shuleni, na kwenye miti hili yenye ni nyeupe na iko na kamba. Wanatumia kuweka bendera juu sana na wanaskauti .Hapo kando kuna miti ambazo zimemea na mawingu nyeupe zinaonekana.

Hizi mbili ni meza ambazo wanafunzi hutumia kuweka kitabu, kalamu na ata vyombo ambavyo wanataumia kukula. Kuna kiti moja hapo kando yenye pia wanakalia. Nyuma yake kuna nguo ambayo inatumiwa kufunika dirisha.

Ofisi ya walimu shuleni. Wameitengeneza mzuri na wameeka viti kutoka mbele hadi karibu na mlango ambayo walimu wanakalia. Wameeka pia meza ya kuandika.

Mama huyu ni mlemavu ,amevaa nguo nyeusi ndani na yenye imeandikwa Kenya nyekundu nje ,amefunika mkono na anatumia gari yake ili kukimbia kufanya mambo na spoti.

Shuleni humu wamejenga darasa kubwa sana, tena inasaidia watoto kuketi baada ya kufunzwa, kuna kiti ya plastiki yenye ni nyeupe hapo mbele moja.

Kwenye hili shule, wanafunza tu wanafunzi ambao hawawezi sikia. Wamechora bendera ya Kenya hapo na wameandika siku ambayo ilianzishwa.

Msichana mmoja hapa, ni mlemavu, na kuna kiti yake hapo kando. Anaongelesha kijana mwingine mwenye ako kando, na wengine wako nyuma yake. Maji inakimbia, na miti zimemea.

Mchezaji huyu ameanguka chini kwenye mchanga ambayo imejaa hapo. Ameumia na ameshika tumbo yake na kufunika macho. Amevaa vazi ya juu yenye ni nyeusi,

Humu ni shuleni ,ambayo wanafunza wanafunzi masomo tofauti tofauti ,kama kiingereza, kiswahili ,hesabu , limepakwa rangi mzuri na pia wamepanda maua.

Mchezaji huyu msichana amechoka baada ya kufanya zoezi ngumu sana na anapumzika. Amevaa nguo yenye inafanana na kiatu yake na long'i yenye ina rangi nyeusi.

Msichana huyu mwenye ni mlemavu amekuja kujibamba kwa maji. Amevaa nguo yenye imeandikwa Kenya nyekundu na kofia. Kando yake kuna kiti yake yenye anatumia kutembea.

Wameandika jinsi vitu vinavyoendelea shuleni humu. Kuna wakati wa kufunzwa vitu tofauti tofauti. Ukuta huo umepakwa rangi yenye ni nyeupe.

Kuna kompyuta mbili ambazo zimewekwa kwenye meza, zote ziko na kipanya na kitu ambayo inafinywa ili kuandika. Kuna vitabu pia hapo kando zenye zimepangwa kuenda juu.

Kabiti hili ambayo imegawa kwa kipande kutoka juu hadi chini. Wameeka kitabu ambayo wameeka makaratasi za maana. Chini wametengeneza na hakuna hata matope.

Hizi ni vitabu ambavyo vinatumiwa kuweka makaratasi yenye ni za maana. Zina rangi tofauti na zimewekwa juu ya kabati.

Kwenye ofisi hii, ya shule wameandika, kile ambacho mtu anapaswa kufanya, kabla aingie. Kama anafaa kuongelesha watu vizuri na akuwe na nidhamu.

Kuna vitabu ambazo zinatumika kusoma na kufunza wanafunzi hapa na watu wenye wameziandikwa wanaitwa kampuni ya Longhorn. Zote ni za komputa na ni za wanafunzi wa darasa la saba.

Kwenye hili nyumba, wanafanya kazi tofauti tofauti. Kuna biolojia na wanachukua bidhaa kuzipima na kuzieka vizuri sana. Hiyo mlango imejengwa na mbao.

Mchezaji huyu amebeba mguu wake mmoja juu na ingine iko chini. Anafanya zoezi kwenye uwanja kubwa. Nyuma yake kuna viti vingi ambazo watu wengi watakuja kuona wakiendelea na mchezo huo.

Kwenye shule hili, wamejenga darasa ambazo ziko tu sawa kwa wanafunzi. Nyuma yake kuna ghorofa ambayo imetengenezwa. Maua pia zimepandwa.

Mtu huyu ni mlemavu na anatumia vifaa ambazo amepewa hospitalini ili aweze kutembea. Amekaa chini na anatoka nchini Kenya, Mombasa.

Watu hawa wako uwanjani na wanaendelea na mchezo wao. Nyuma yao kuna watu ambao wanafanya shughuli tofauti tofauti. Wameeka alama kwenye barabara hiyo.

Kuna wachezaji wengi hapa, wawili ni weusi na wamevaa nguo zao za kucheza, mmoja anatoka nchini Kenya na amefunika macho, mwingine anamsalimia na wanapenda sana badala ya kucheza.

Hapa ni shuleni na kweye hili nyumba ni ofisi ya mwalimu ambayo anaitwa Agnes na anafunza watu wa darasa la kwanza. Wameitengeneza na mbao na ameandika kitu hapo kwa mlango yenye inasaidia watu kuingia.

Kuna watu wawili ambao hawana mguu moja wamesimama kutumia kijiti ambayo wamepewa hospitalini. Kuna mkubwa wa mchezo ambaye anawaeleze jinsi watakavyo cheza.

Mchezaji huyu anatoka nchini Kenya kwa sababu nguo yake inaonyesha hivyo. Alienda kucheza nchini Paris mwaka elfu mbili na ishirini na nne.

Huko ni shuleni, na hakuna mwanafunzi yote mwenye anaonekana. Wameifagia, na ni kusafi sana. Wamepaka rangi, nyeupe, kwenye ukuta, na milango imefungwa.

Mlango hii ni kubwa sana na imejengwa na mbao na mtu hawezi iba hapa kwa sababu ni mzito. Humu ni shuleni na hili ni darasa la wanakidato cha kwanza.

Kitabu hiki wanatumia na watoto wachanga kujifunza kusoma na kuandika. Wamechorewa hapo jinsi wanafaa kufanya elimu yao na kalamu.

Kuna kifutio ya ukuta ambayo imeandikwa na mwalimu darasani. Wanaitengeneza na mbao nyuma yake ndio isiharibike haraka. Ni nyeusi kwa rangi.

Hili ni darasa wameitengeneza mzuri sana. Chini wamesafisha na hakuna karatasi yoyote. Kwenye ukuta kuna penye mwalimu anaandika yenye ni nyeupe na viti pia vya kukalia.